Hapa ni hospitalini kwani tunaweza kuona watu mbali mbali ambao wamevalia barakoa ,kuna hata yuke akiyeketi chini huku akidungwa na yule ambaye huenda ni muuguzi au mhudumu wa afya.

Huku tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao wanapita kwenye maji. Ni dhairi kwamba katika sehemu hii kumetokea mvua mkubwa ndio maana kuna mafuriko ya maji katika mahali hapa.

Huku ni hospitalini, kuna watu wawili amabo wamevaa barakoa , mmoja ni dhahiri kwamba ni mgonjwa na mwingine ni muuguzi. Huenda kuna ugonjwa ambao umefika kama vile korona , ndiposa wamevaa barakoa na amekujia chanjo.

Hapa ni sehemu ya jalala, kuna watu mbalimbali ambalo ni dhahiri kwamba wanasafisha sehemu hii, ni vizuri kusafisha mazingira yetu hili tusiweze kupatwa na magonjwa mbalimbali yanayoletwa na uchafu.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuwaona wanawake wawili, mmoja ambaye ameketi huku amembeba mtoto na mwengine ambaye ni dhahiri kwamba ni muuguzi kwani anampa mtoto huyo dawa za chanjo.

Huku ni hospitalini kwa vile tunaweza kuona sindano vile vile kuna dawa ya ugonjwa wa polio ambapo ni mzuri kwa vile inasaidia katika kukinga ugonjwa huo.

Huku ni msalani. Kuna mtu ambaye ni dhahiri kwamba anatoka ndani ya msala na anaweza kujisaidia kwa kutumia mkongojo. Huenda, ameumia. Vile vile tunaweza kuona mti wa mpaipai.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kuwaona watu wawili mmoja ambaye huenda ni mgonjwa na mwingine anaye onekana kwamba ni daktari kwa vile anajaribu kumkagua mgonjwa.

Huku ni hospitalini kwani tunaweza kuona dawa mbali mbali hasaa zile za chanjo za surua ,matumbwitumbwi na rubela dawa hizi ni muhimu sana kwa vile vinasaidia katika kuchanja watoto wachanga.

Hapa ni hospitalini kwani tunaeza kuona daktari wawili, ambao wanashugulikia mgonjwa alielazwa nidhahiri kwamba sehemu hii kwa wagonjwa walio katika hali maututi.

Hapa ni hospitalini kwani tunaweza kuona watu mbalimbali mmoja ambaye amelala uku amefungua kinywa chake na mwingine ambaye ni dhairi kwamba ni daktari wa meno. Huyo mtu hueda anang'olewa jino.

Hapa ni hospitalini. Kwani tunaweza kuwaona watu mbalimbali ambao wamelazwa. Wengine hata wameongezewa maji. Kuna mmoja ambaye ni dhahiri kwamba aliumia kwenye mguu.

Hapa kuna bango la daktari anayejiita Jikongo. Ana uwezo wa kueza kumvuta mpenzi na biashara kua na nyota. Ameweza kueka nambari yake ya simu, dhahiri kwamba anajitangaza.

Huku ni hospitalini, kwani kuna mtu ambaye amelala huku wengine ambao ni dhahiri kua ni madatari wanaweza kushughulika mgonjwa ambaye amekuja hospitalini.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuwaona wanawake wawili mmoja ambaye amebeba mtoto na mwingine ambaye anadairi kwamba ni mwuguzi kwani inamba mtoto huyo dawa kwenye kinywa kumanisha kwamba ni dawa za chanjo.

Huku tunaweza kuwaona watu wawili ambao wamevaa aproni ya rangi nyeupe. Mmoja anaonekana kwamba anapiga dawa katika sehemu hili, kumanisha kwamba, huenda Kuna ugonjwa ambao umezuka.

Huku ni hospitalini kwani tunaweza kuona mkono ambao umeshika dawa ambayo imewekwa sindano. Ni dhairi kwamba mtu huyu anataka kumdunga mgonjwa.

Hapa ni barabarani kuna watu ambao wanaonekana na ni dhahiri kwamba kumetokea kwa mvua kubwa hadi ikang'oa sehemu ya barabara na hata kukatokea kwa mmomonyoko wa ardhi.

Hapa ueda ni hospitalini kwani tunaona dawa ambazo ni za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Dawa hizi ni muhimu kwa vile inasaidia katika chanjo ya watoto.

Huku ni hospitalini kuna watu watatu mmoja aliyelala huku akifungua kinywa chake na wengine ambao ni dhahiri kwamba ni daktari hasa wa meno kwani wanamuangalilia meno huyu mgonjwa.

Hapa kuna mtu ambaye amevaa nguo ya rangi nyeupe ni dhahiri kwamba mtu huyu anapika dawa katika sehemu hii , huenda kuna ugonjwa umezuka ndio maana anapika dawa.

Huku ni jangwani kuna mwanamke ambaye anaonekana vile vile tunaweza kuona miti ambayo yamekauka dhahiri kwamba sehemu hii ni sehemu kame.

Huku ni hospitalini, kuna watu wawili wanao onekana, mmoja ambaye amelala huku amefungua kinywa chake na mwengine anayeonekana kwamba ni daktari kwa vile anajaribu kumwonea meno mgonjwa.

Huku Kuna watu ambao wanachukua picha au video kwenye simu zao, vile vile tunaweza kuona majumba ya gorofa. Kuna moja ambayo yamebomoka. Kumanisha kwamba huenda hayakujengwa vizuri.

Huku ni msalani, kuna mtu ambaye anaonekana kwamba anasafisha msala hii. Ni vizuri kusafisha sehemu hii ili tusiweze kupatwa na magonjwa mbalimbali.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya kujifungulia watoto kwani tunamwona mwanamke ambaye amembeba mtoto mchanga ni dhahiri kwamba alikuja hospitalini kujifungua mtoto huyu.

Huku ni hospitali kuna daktari wawili pamoja na mgonjwa ambaye amelala huku akiangaliliwa meno, daktari hawa wanadahiri kwamba wao ni wa meno.

Hapa Kuna wanawake wawili moja ambaye amelala huku akionekana Kwamba yeye ni mchamisito na mwingine ambaye anamshika kwenye tumbo dahiri kwamba yeye ni mgunga anayeakikisha kwamba mwanamke huyu karibu anaenda kujifungua

Huku ni hospitalini taweza kumwona mwanamke ambaye amempepa mtoto vile vile kuna muuguzi anayetaka kumtunga sindano mwanaume uenda ameletwa hili kujipatia chanjo fulani.

Huku ni hospitalini. Kuna wauguzi wawili wanaonekana na ni dhahiri kwamba kitengo hiki ni cha watoto katika hospitalini. Wao wanangalia watoto wandogo ambao huenda wametoka kuzaliwa

Huku tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao ni muuguzi pamoja na akina mama waliobeba watoto. Mmoja wao anapewa dawa ambazo ni dhairi kwamba ni za chanjo.

Hapa ni sehemu ya jangwani. Kuna watu wawili wanaonekana, mmoja amevaa barakoa na ni dhairi kwamba ndiye muuguzi ama mhudumu wa afya. Kuna mwingine ambaye amemshika mtoto, huenda anataka kupewa dawa za chanjo.

Huku ni hosiptalini kwani tunaweza kumuona mwanamke ambaye amembeba mtoto, vilevile kuna wauguzi, mmoja wao anampa dawa za chanjo mtoto huyu, wengine wakipiga picha.

Hapa huenda ni hosipitalini kwa vile tunaweza kuona sindano na dawa ambazo ni dhahiri kwamba ni za chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na Rubella. Dawa hizi ni muhimu sanaa kwa vile hutumika kuchanja watoto.

Hapa ni sehemu ambapo mganga anafanyia kazi yake kwa vile tunaweza kumuona kwamba ameketi uku tukiona vitu mbalimbali ambavyo yeye hutumia katika uganga wake.

Huku ni hospitalini tunaweza kuona watu wawili, mmoja ambaye amelala uku akifungua kinywa chake, mwingine ambaye ni dhairi kwamba ndiye daktari wa meno kwa sababu anamwonea kinywa hicho.

Haoa ni hospitalini, kuna mtu ambaye ameketi huku akiwa amepanua mdomo chake, kuna mwengine ni dhahiri kwamba ni daktari wa meno, yeye anajaribu kumwonea mgonjwa jino au meno.

Huku tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni daktari kwa vile ana dawa na sindano mkononi, kumaanisha kwamba yuko tayari kumdunga mgonjwa ambaye amefika katika sehemu hii.

Huku kuna watu mbalimbali wengine wanaotembea barabarani, na kuna yule aliyeketi huku akidungwa sindano, dhahiri kwamba anaye mdunga ni mhudumu wa afya na huwenda anapewa chanjo fulani.

Huku ni mazingira ya waganga ambapo tunaweza kuona vitu mbalimbali ya ushirikina ambazo waganga hutumia. Kuna vitu kama vile vibuyu na hata mchoro ya mtu ambaye anakaa kama kibonzo.

Huku ni hospitalini, na ni sehemu ya maabara. Kwani tunaweza kuwaona watu wawili ambao wanatumia microscope katika kutazama vitu mbalimbali.

Hapa ni mtoni au ziwa, tunaweza kuona Mtu ambaye anasafirisha vitu vyake vya nyumba kupitia kwa meli. Ni dhairi Kwamba mtu huyu anahama.

Hapa ni jangwani kwa vile tunaona kwamba sehemu hii imekauka. Tunaweza kuwaona watu mbali mbali na vibuyu vingi ambavyo vimewekwa kwa laini, huenda watu hawa wamekuja ili kuteka maji katika sehemu hii.

Huku ni hospitalini kwani tunaweza kuwaona watu mbalimbali mwiongoni mwake ni ambaye ni mwanamke ameketi chini na anabarakoa yeye anadungwa sindano, anayemduka sindano ndiye anayedhahiri kwamba ni muuguzi.

Huku ni hospitalini, kwani kuna watu wawili. Mmoja ambaye anadungwa sindano, na mwingine ambaye dhahiri ndiye muuguzi, kwa sababu ndiye anayedunga mwenzake sindano.

Hapa ni hospitalini, na ni sehemu ya kufanyia watu oparesheni. Kuna watu watatu wanaoonekana na ni dhairi kwamba ni madaktari wanaofanya oparesheni.

Huku tunaweza kuona vitu mbalimbali hasa dawa za miti shamba, zinazotokana na mzizi wa miti mbalimbali ya misitu. Kuna hata panga, kumaanisha kwamba huyu ni daktari wa kienyeji anayeuza dawa hizi.

Huku kuna watu mbalimbali kuna wale ambao wanapanga foleni na kuna yule ambaye ameketi huku anadungwa sindano na muuguzi, huenda kuna ugonjwa ambao umezuka ndiposa watu hawa wamekuja ili waweze kudungwa sindano.

Hapa ni choo cha uma, kuna mtu ambaye anataka kuingia kwenye choo na ni vizuri vyoo hivi viwepo ili kuweza kuwazaidia watu ambao wamekuja katika sehemu hii.

Hapa ni hosiptalini kwani tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwa watu hawa ni wauguzi ambao wamevaa barakoa na kuna mmoja ambaye ameshika dawa mkononi na sindano tayari kumdunga mtu ama mgonjwa.

Huku tunaeza kuona kuna watu mbalimbali wengine wao wakiwa ni waja wazito . Kuna yule ambaye ameulala huku akishikwa tumbo na yule ambaye ni dhahiri huwenda ni mkunga.

Huku ni hospitalini, kwani kuna watu wawili, moja anaonekana kwamba, ndiye mhudumu wa afya, kwani ameweza kuvaa barakoa pamoja na nguo ambazo zinaonyesha hivo, mwingine ni dhahiri kwamba yeye ni mgonjwa.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuona wanawake wawili, mmoja ambaye amemshika mtoto, huku mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ni muuguzi akimdunga mtoto huyu. Huenda ameletwa kwa sababu anataka kupewa chanjo.

Huku ni hospitalini. Tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja ambaye amefungua kinywa na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ndiye daktari wa meno. Kwani aliyefungua kinywa huenda anaumwa na meno au jino.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuona mwanamke ambaye amembeba mtoto pamoja na muuguzi ambaye anampa mwanao huyo dawa kupitia kwa kinywa. Huenda dawa hiyo ni ya chanjo.

Huku ni hospitalini kwani tunaona sindano pamoja na chupa ya dawa ya surua, matumbwi tubwi na rubella. Dawa hizo niza chanjo na husaidia sana katika kuwa chanja watoto wachanga.

Kwenye picha tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni mwanamke ambaye amembeba mtoto huku akipewa dawa na muuguzi. Huenda mtoto huyu ameletwa ili aweze kujipatia chanjo.

kwenye picha tunaweza kumwona mwanaume ambaye amevaa barakoa huku akidungwa shindano muhuguzi uenda kuna ugonjwa ambao ndio maana watu wanakuja kudungwa shindano.

Huku ni hopitalini, na ni sehemu ya wagonjwa wa hali mahatuti ambapo tunaweza kuona watu wawili mmoja ambaye amelazwa huku anatumia oxigeni na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ni muuguzi.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja ambaye anaonekana kwamba ndiye mgonjwa na mwingine mhudumu wa afya ambaye anazungumza na mgonjwa huyo. Ni kanakwamba anampa mawaitha mgonjwa huyo.

hapa tunaweza kuona vitu mbalimbali miongoni mwao ni mayai na nazi ni dhahiri kwamba ni sehemu hii ni kwa mganga na ni mahali ambapo ufanyia kazi yake si vizuri kuamini ushirikina sana.

Kwenye picha kuna watu wawili mmoja ambaye anaonekana kudungwa sindano na mwingine ni dhahiri kwamba ndiye muuguzi anayetembea kutoka sehemu moja hadi nyingine akitembelea nyumba mbalimbali ili kuweza kudunga watu sindano.

Hapa kuna watu ambao wamevaa nguo za rangi nyeupe. Mwingine ameubeba mtungi wa kupiga dawa. Ni dhahiri kwamba anapiga dawa katika sehemu hii. Huenda watu hawa ni wahudumu wa afya na kuna ugonjwa ambao wanapigana nao.

Kwenye picha kuna watu mbalimbali ambao wamekuja kushuhudia kwa sababu kuna janga la moto ambalo limetokea, inafaa wazima moto wafike kwa haraka ili waweze kuokoa baadhi ya vitu.

Hapa ni hospitalini kuna watu watatu, mmoja ambaye amelala huku akifungua kinywa chake wawili wanaonekana kwamba ni madaktari wa meno huenda mgonjwa anaumwa na meno au jino.

Kwenye picha kuna watu wawili, mmoja ambaye ameketi huku akidungwa na mwingine nadahiri kwamba ndiye mwuguzi anaonekana kwamba ni yule anayeenda kutoka sehemu moja hadi nyingine au nyumba moja hadi nyingine akiwadunga watu sindano.

Huku ni duka la kuuza maji. Tunaeza kuona watu mbalimbali. Miongoni mwao wakiwa ni wanawake na vile vile tunaona hata vibuyu ambavyo vinatumika katika kubebea maji.

Huku ni hospitali, tunaweza kuwaona wanawake wawili moja akiwa amembeba mtoto na mwingine akimdunga mtoto huyo sindano, ni dhahiri kwamba huenda ameletwa ili aweze kujipatia chanjo.

Huku ni hospitalini, tunaweza kuwaona watu mbali mbali, miongini mwao ni mwanamke aliye beba mtoto. Na Kuna wauguzi, mmoja akimduga mtoto huyo. Ni dhairi kwamba huenda mtoto ameletwa Ili ajipatia chanjo.

Hapa ni hospitalini , tunaweza kuona watu mbalimbali ambao wamevaa barakoa , vile vile kuna wauguzi moja wakimdunga mgonjwa , huenda kuna ugonjwa wa korona ambao umefika.

Huku ni hospitalini, tunaweza kuona sindano pamoja na chupa za dawa za aina mbalimbali, kama vile, ya chanjo ya homa ya manjano ambapo inasaidia katika kukinga ugonjwa huo.

Kwenye picha kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto, ni dhahiri kwamba yeye ni mhudumu wa afya ambaye amemtembelea mama katika nyumbani kwao, ndio maana tunamuona amemsaidia katika kumbeba mtoto.

Kwenye picha kuna mtoto aliyeshikwa huku akidungwa sindano na muuguzi, mtoto huyo analia huenda kwa sababu ya uchungu ambao ameupata kupitia kwa shindano hiyo.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kumuona mwanamke aliyebeba mtoto pamoja na muuguzi anayemdunga mtoto huyu. Ni ishara kwamba aliletwa hapa ili aweze kujipatia chanjo.

kwenye picha tunaweza kuona kwamba kuna mafuriko ya maji na kuna wanawake wawili wanao chota maji huku wakimwaga nje, dhahiri kwamba kulitokea kwa mvua kubwa katika sehemu hii.

Huku ni hosiptalini, tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao wakiwa ni madaktari, kuna yule ambaye amelala dhahiri ndiye mgonjwa anayeshughulikiwa na madaktari hawa.

Kwenye picha kuna mtu ambaye ameketi chini na mwingine anaye mdunga sindano dhahiri kwamba huyo ndiye muuguzi. Wote wamevaa barakoa, huenda ni kwa sababu kuna ugonjwa ambao umezuka kama vile korona

Kwenye picha tunaweza kuona mkono ambao umeshika sindano pamoja na dawa ambayo ni ya chanjo, huenda kuna mtu ambaye anataka kudugwa dawa hiyo au mtoto mdogo anayetaka kudungwa dawa ya chanjo.

Hapa ni hospitalini. Kuna mtu aliyefungua kinywa chake na ni dhahiri kwamba wanamuonea meno. Huenda anahisi maumivu ya meno au jino.

Huku ni hospitalini. Tunaweza kuwaona wanawake wawili, mmoja ambaye amembeba mtoto, na mwingine anayempa dawa mtoto huyo, dhahiri kwamba yeye ndiye muuguzi.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kumuona mtu ambaye ni dhahiri kwamba yeye ni daktari au muuguzi, vile vile kuna mtoto, huenda sehemu hii ni kitengo cha watoto hospitalini.

Kwenye picha tunaweza kuona watu wawili waliovaa nguo za rangi nyeupe ni dhahiri kwamba wanajaribu kupiga dawa katika sehemu hii ishara kwamba huenda kuna ugonjwa ambao umezuka katika mahala hapa.

Huku ni hosipitalini, kwani tunaeza kuona chupa za dawa mbali mbali pamoja na sindano. Miongoni mwa dawa hizo ni pamoja na dawa ya homa ya manjano ambapo inasaidia katika kuzuia ugonjwa huo

Hapa ni hospitali tunaweza kuona watu mbali mbali hasa wanawake waliobeba watoto, kuna moja ambaye mtoto wake anadungwa sindano na muuguzi, huenda amekuja ili aweze kumpatia mwana huyo dawa za chanjo.

Hapa ni hosiptalini, tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja aliyeketi chini huku akifungua kinywa chake, mwingine ni dhahiri kwamba yeye ndiye daktari wa meno, anayemwangalilia meno mtu huyo.

Hapa ni jangwani, tunaweza kuona kwamba kumekauka sana, kuna wanawake wawili ambao wamebeba maji mgongoni , moja wao ana mtoto ambaye amemweka tumboni.

Kwenye picha kuna mtu ambaye ameshika chupa ya dawa ya Montrin, vile vile ameweka tembe moja kwenye mkono mwingine . Ni dhahiri kwamba mtu huyu huenda ana maumivu mwilini kwa kua dawa hizi ni za kutuliza maumivu.

Hii ni barabara, kwani kuna magari mengi ambayo yanapita. Na ni dhairi kwamba kumetokea kwa mafuriko. Huende ni kwa sababu ya mvua kubwa ambayo imenyesha katika sehemu hii.

Ni hospitalini tunaweza kuwaona wanawake wengi, miongoni mwao ni yule ambaye amembeba mtoto anayeonekana kwamba anataka kudungwa sindano na muuguzi. Huenda ameletwa ili aweze kujipatia chanjo.

Huku tunaweza kuona watu ambao wanapita kwenye maji, kumaanisha kwamba kumetokea kwa mvua kubwa katika sehemu hii ndio maana kuna mafuriko ya maji, huenda hata inaweza kuleta hasara.

Hapa ni kliniki ya meno , tunaweza kuwaona watu wawili ,mmoja ambaye ni dhahiri kwamba ni daktari wa meno na mwingine huenda ni mgonjwa kwani daktari anajaribu kumuonyesha na kumueleza kuhusu jinsi ya kutunza meno.

Huku ni hospitali na ni sehemu ya maabara. Tunaweza kuwaona watu wawili wanaotumia mikroskopu. Huenda wanajaribu kuona ugonjwa ambao unaweza kuonekana.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kumuona mwanamke ambaye ameketi kitandani huku amembeba mtoto mchanga. Ni dhahiri kwamba alikuwa amekuja hospitalini kujifungua mwana huyo.

Hapa kuna vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kuona kuna nyumba, nguo ambazo zimeanikwa ishara kwamba ishaa vuliwa. Mwanamke ambaye anateka maji kutoka kwenye mfereji pia.

Hapa ni hospitalini kwani tunaweza kuona sindano pamoja na chupa ya dawa ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella.

Huku kuna watoto wawili ambao wananawa mikono yao. Ni vizuri kunawa mikono baada ya kutoka chooni ama kucheza katika sehemu mbali mbali.

Hapa ni hospitalini. Kuna watu watatu, mmoja ambaye amelala huku amefungua kinywa chake na wengine wawili ambao ni dhahiri kwamba ni madaktari wa meno, kwani mgonjwa anaonewa meno na madaktari hawa.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya kujifungulia watoto kwani tunaweza kumuona mwanamke mja mzito vile vile kuna mtoto ambaye anashughulikiwa na muuguzi mmoja hivi kwamba mwingine akimwongelesha mwanamke huyo mjamzito.

Hapa tunaweza kuona chupa mbili za dawa, moja ni ya dawa ya chanjo ya suruwa, matumbwitumbwi, na rubella. Ni vizuri dawa hizi zikuwe ili watoto waweze kupata chanjo dhidi ya magonjwa hayo.

Huku kuna watu mbali mbali, miongoni mwao ni muuguzi ambaye ameshika chupa ya dawa mkononi pamoja na sindano, kuonyesha huenda anataka kumdunga mgonjwa sindano hiyo.

Huku tunaweza kuona nyumba , Kuna watu na vilevilekuna mafuriko ya maji , dhahiri kwamba sehemu hii imepokea mvua kubwa mno ambayo inaweza leta machanga mengi.

Hapa tunaweza kuwaona wanawake wawili, moja ambaye anaonekana kuwa ni mjamzito na yu tayari kujifungua kwa wakati wowote. Mwengine ni mkunga.

Huku ni hospitalini. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni mwuguzi pamoja na mwanamke ambaye amembeba mtoto anayepewa dawa.

Huku huenda ni hospitalini kwani tunaweza kuona chupa mbalimbali za dawa, moja ambayo imeandikwa Ibuprofen, kumaanisha kwamba ni dawa za kutuliza maumivu.

Hapa ni hospitali na ni sehemu ya kliniki ya meno, na tunaweza kuona mtu ambaye amefungua kinywa chake na mwingine ambaye ni dhahiri kuwa ni daktari wa meno.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuwaona watu wawili na ni dhahiri kwamba wao ni wauguzi. Vile vile kuna mtoto ambaye ni mchanga, huenda mtoto huyu ametoka kuzaliwa katika hospitali hii.

Huku ni sehemu ya jalala kwani tunaweza kuona takataka ambazo zimetapakaa. Vilevile kuna watu wawili wanaojaribu kusafisha mazingira haya. Ni vizuri sana kunadhifisha mazingira ili tusiweze kupatwa na magonjwa mbalimbali.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kumuona muuguzi ambaye amembeba mtoto mchanga anayeonekana kwamba ametoka kuzaliwa. Ni vizuri kwenda hospitalini ili kujifungua.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya kujifungua kwani tunaweza kumwona mwanamke ambaye amembeba mtoto wake mchanga, thahiri kwamba alikuwa amekuja hospitalini kujifungua mtoto huyu.

Huku ni hospitalini ,tunaweza kuwaona watu watatu ,mmoja ambaye ni rahili kwamba ni mgonjwa, kwa vile anaangaliwa sikio. Wawili hawa ni wahudumu wa afya.

Huku kuna watu mbali mbali, miongoni mwa watu hawa ni mwanamke ambaye ameketi huku akidungwa sidano na yule ambaye ni thahiri kwamba ni muuguzi , huenda kuna ugonjwa ambao umezuka ndio maana watu wanadungwa sidano.

Hapa ni dhahiri kwamba ni hospitalini, tunaweza kuona watu mbali mbali, wengi wao wakiwa ni madaktari na kuna mmoja ambaye huenda ni mgonjwa ambaye anapewa ushauri nasaha na daktari mmoja.

Hapa tunaweza kuona kwamba kumetokea kwa mvua kubwa, kwani tunaweza kuona mafuriko ya maji kwenye barabara .Kuna wale wanapita ata Kwa kutumia pikipiki.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya kliniki ya meno, kuna watu watatu wanaoonekana ambao moja amelala huku amefungua kinywa, na wengine wawili ambao ni dhahiri kuwa ni daktari wa meno kwani wanajaribu kumwonea meno mgonjwa.

Huku tunaweza kuwaona watu wengi ambao wamepiga foleni, wote wamevaa barakoa, kuna mmoja aliyeketi huku akidungwa sindano, huenda ni wakati ambapo ugonjwa wa corona ulikuwa umezuka ndo maana watu wamekuja ili waweze kujipatia chanjo.

Hapa ni jangwani, kwani tunaweza kuona kuwa sehemu hii imekauka mno. Kuna watu wanaoonekana wakiwa na vibuyu mbalimbali vya kuchotea maji. Vilevile, kuna troli ya kutumia katika kubeba maji.

Huku tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni wale ambao wanapanga foleni ili kubewa chakula cha msaada. Huenda sehemu hii ni mahali kame.

Hapa tunaweza kuwaona watu mbalimbali . Kuna wanawake walioketi na kuna mmoja ambaye ni dhahiri kwamba anawafundisha kumaanisha kwamba watu hawa wako katika mafundisho .

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuwaona watu mbalimbali miongoni mwao wakiwa ni wauguzi, pamoja na mgonjwa ambaye ameketi huku akidungwa sindano.

Hapa kuna watu wanaonekana kwamba ueda ni madaktari na kuna mtoto aliyewekwa kwenye mashini kuonyesha kwamba ueda mwana huyu alizaliwa kabla siku zake za kuzaliwa kufika.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya kiliniki ya meno kuna mtu as mbaye amelala huku amefungua kinywa na yule ambaye ni daktari wa meno anayejaribu kumnea meno mgonjwa.

Huku ni hospitalini. Tunaweza kuwaona watu wawili pamoja na mtoto. Mmoja wao ni dhahiri kwamba ni muuguzi kwani anampa mtoto huyo dawa.

Hapa kuna kampeni ya ugonjwa wa ukimwi, ambapo watu wengi wameweza kuhudhuria katika sehemu hapa, ili waweze kujipatia mafunzo mbalimbali dhidi ya ugonjwa huu.

Hapa tunaweza kuona kwamba kuna mafuriko ya maji. Dhahiri kwamba kumetokea kwa mvua kubwa mno. Wakati ambapo mvua kubwa imetokea huweza kuharibu mali ya watu.

Huku ni shuleni tunaweza kumwona mwalimu aliyesimama kando pamoja na watoto wanaopanga laini ili kuweza kutega maji kutoka kwenye tanki ambayo imeandikwa maji masafi ya kunywa.

Hapa kuna vitu mbalimbali vinavyoonekana kama vile nyumba , mbuzi na ata watu baadhi wa watu wanotembea kwenye maji ishara ya kwamba sehemu hii kulikuwa na mvua kumbwa mno.

Hapa uenda ni hospitali na ni sehemu ya kupeana ushauri na shaa, tunaweza kuwaona wanawake wawili moja aliyepepa mtoto, na wingine ni dahiri kwamba ni muhudumu ya afya anaye ampa mgonjwa mashauri.

Hapa ni hospitalini. Kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto na kuna yule ambaye anaonekana kuwa mwuguzi au daktari anayempa mtoto huyo dawa za chanjo.

Hapa ni kliniki ya meno kwani tunaweza kuwaona watu wawili ,mmoja ambaye amelala huku amefungua kinywa chake na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ni daktari kwani anamwonea mgonjwa meno yake.

Hapa ni hospitali na tunaweza kuona watu wawili , mmoja ambaye amelala huku akifungua kinywa na mwingine ambaye huenda ni daktari wa meno kwa vile anajaribu kumwangalia meno mgonjwa.

Huku ni mahali ambapo mganga hufanyia kazi yake kwani tunaweza kuona vitu mbalimbali vya ushirikina, kumaanisha kwamba huenda kuna dawa zake pamoja na vile vitu yeye hutumia katika uganga wake.

Hapa kuna tangazo kuhusu mtu anayejiita daktari ambaye anadawa za mapenzi nguvu za kiume ama au atakufunga mwanamke au mume, kuna mtu ambayo anajaribu kusoma maandishi hayo.

Huku ni barabarani na ni sehemu ya mtoni. Tunaweza kuona watu wanaopita katika sehemu hii, mwingine akisukuma pikipiki. Inaonekana kwamba sehemu hii imepokea mvua kubwa.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kuwaona watubwawili pamoja na mtoto, Mwana ume ndiye aliyembeba mwana huyo ni dhahiri kwamba mwanamke huyu alikuwa amekuja hospitalini kujifungua mtoto.

Hapa ni jangwani, kwani sehemu hii imeweza kukauka sana. Tunaweza kuona mti mmojo ambao ni dhahiri kwamba pia nao umekauka kumaanisha hakujakuwa na mvua katika sehemu hii.

Huku ni hospitalini ,tunaweza kuwaona watu mbali mbali ,miongoni mwao ni mwanamke ambaye amembeba mtoto, kuna yule mtoto ambaye anapewa dawa za chanjo na muuguzi aliye keti.

Huku tunaweza kuona watu mbali mbali, wengine wao wakiwa waneketi na kuna mmoja ambaye amesimama na ni dhahiri kuwa yeye anafundisha mafunzo fulani.

Hapa kuna watu mbalimbali wanaoonekana miongoni mwao ni wahudumu wa afya na kuna yule ambaye ameketi huku akipimwa joto kwa kutumia mashine.

Huku ni hospitali kwani tunaweza kuona sindano pamoja na chupa za dawa, ambazo ni za chanjo ya surua matumbwitumbwi na rubella ni muhimu dawa hizi zikuwepo Ili watoto waweze kuchanjwa dhidi ya magonjwa haya.

Hapa kuna mkono wa mtu ambao umeshika sindano pamoja na dawa za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella. Ni vizuri dawa hizi zikuwe katika hospitali ili kusaidia katika kuchanja watoto dhidi ya magonjwa haya.

Hapa kuna watu mbalimbali miongoni mwao ni wauguzi. Vilevile kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto na mwanahuyo anadungwa sindano. Huenda ni sindano ya chanjo.

Hapa ni hospitalini, tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao ni madaktari wanao shughulika na kuwaangalia sikio. Kuna mgonjwa ambaye wanajaribu kumuonea sikio lake.

Huku ni hospitalini kwani tanaweza kuona watu wawili moja ambaye amefungua kinywa chake na mwingine ambaye uenda ni daktari wa meno kwani anamwonea jino mgonjwa wake uenda ameweza kuumwa na meno au jino.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya kliniki ya meno, kuna mtu ambaye amelala huku amefunguwa kinywa na kuna wawili wanaoonekana kwamba wao ni madaktari wa meno.

Hapa kuna janga la moto ambalo limetokezea kwenye msitu. Kwani tunaona miti na inastahili wazima moto wafike kwa haraka ili moto hii isiweze kuteketeza msitu mzima.

Huku ni hospitalini Kuna wanawake watatu, wawili wakionekana kuwa ni wauguzi ambao wanashika watoto. Kuna mwanamke pia ambaye anaonekana ndiye mama ya watoto hao mapacha.

Huku ni duka la kuuzia maji , tunaweza kuwaona watu ambao wamekuja kununua maji wanavibuyu ambavyo vinachotewa maji.